Huyu ni msichana wa umri wa kati. Anaonekana akiwa na furaha tele tele akiwa anafanya kazi ya nyumbani ya kukamua ng'ombe. Kazi hii kwa kawaida si ya wasichana wa umri kama yake ijapokuwa anaonekana kufurahia kazi hii sana na kuifanya akiwa na bashasha tele tele.

Haya ni mashada ya ndizi. Mashada haya yamepangwa moja juu ya nyingine yakiwa mengi, kuonyesha kuwa yanasubiri kusafirishwa au kuuziwa mnunuzi anayenunua bidhaa kwa wingi.

Hii ni mojawapo ya m,atunda yanayotoa afya nzuri kwa watu wanaoitumia. Aina hii ya matunda inajulikana kama ndizi. Ndizi hizi zimeiva na ziko tayari katika kutumika.

Hili ni shamba la ndizi kulingana na mazao ambayo yametoka katika shamba hili. Linaonyesha kua shanba hili limetunzwa vyema na lina rotuba ya kutosha sababu kuna ushahidi tosha kutokana na jinsi mazao yake yalivyo na afya njema.

Huu ni mti wa ndizi. Mti huu unaonekana kuwa na afya njema kwa kutokana na jinsi matawi yake yalivyong'aa na jinsi ndizi au mazao yake yanavyochipuka. Ndizi hii ndio imeanza tu kuzaa.

Hapa kuna binadamu na kuna ng'ombe. Huyu huenda akawa ni mkulima tu au mtaalamu wa wanyama. Mtaalamu huyu anafanya kazi ya kupulizia wadudu kama kupe na wengineo ambao huwa wanawavamia mifugo kama ng'ombe.

Hili ni eneo maalum la ukamaji wa ngombe. Mkulima huyu ameweza kutumia teknolojia mpya ya ukamaji. Ambapo ameweka vidude fulani katika matiti ya ngombe. Na vidude hivi vinavuta maziwa bila yeye kuwepo.

Huyu ni mnyama aina ya ng'ombe. Ng'ombe huyu anakaa kuwa na afya iliyodorora kwa jinsi mifupa yake ilivyochomoka na ngozi yake isivyo laini kutokana na vidonda vilivyomvamia.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi ziko katika hali ambayo si bora, kulingana na jinsi ambavyo matawi yake yalivyo geuza rangi na kuwa ya njano, ndizi hizi zaonekana kuwa na afya iliyo dorora.

Hili ni shamba la ufugaji wa ng'ombe, kulingana na ukubwa wa eneo hili na wingi wa ng'ombe wanaopatikana katika eneo hili, kuonyesha kuwa mmiliki wa eneo hili anafanya ufugaji wa wanyama.

Hii ni maabara. Mtaalamu anafanya uchunguzi fulani katika maabara haya. Kulingana na vyombo vinavyopatikana hapa na jinsi aliye katika eneo hili alilovaa inaonyesha kuwa ni mtaalamu na eneo hili ni maabara.

Hili ni shamba linalokuza mmea aina ya ndizi. Mimea hizi bado ziko katika ukuzi na bado ni changa sana kulingana na matawi yake yalivyonawiri inaonyesha kuwa, mkulima anayefanya biashara hii au ukuzi wa shamba hili ameweza kuhakikisha kwamba shamba hili lina rutuba mzuri.

Huyu ni mama kijijini mbele yake kuna ng'ombe na chini ya ng'ombe kuna ndoo. Mama huyu anaonekana kuwa anafanya kazi ya kukama ng'ombe na maisha yake yapo kijijini maana nyuma ya ng'ombe huyu kuna ng'ombe wengine. Kuashiria kwamba huku kwao ni kijijini na mambo au kazi anayofanya ni kazi ya kawaida kijijini.

Hili ni zizi la ng'ombe. Vilevile katika sehemu hii, ng'ombe wanaofugwa katika shamba hili, wanapata lishe lao katika sehemu hii. Vilevile kuna teknolojia mpya ya ukamaji, ambayo inaendelezwa na mkulima huyu.

Hili ni shamba la mahindi. Shamba hili linaonekana kuwa na mimea iliyo na afya iliyodorora. Huenda ikawa matawi yake yamedorora hivi kwa mashambulizi ya viwavi au kunyeshewa na mvua ya mawe.

Hii ni sehemu maalumu ya kuwatibu au kuwaangamiza wadudu wanaojulikana kama kupe. Eneo hili ni la wafugaji wa ng'ombe. Eneo hili linaekwa kemikali spesheli nao ng'ombe wanapita kutoka sehemu moja hadi nyingine. Eneo hili linatumika na wakulima au wafugaji

Hawa ni watu wawili walio katika hali ya mhamala. Mmoja akiwa anauza na mwingine ananunua. Kuna muuzaji aliyeshika bidhaa yake ambayo ni maziwa katika kibuyu ya rangi ya kijani kibichi. Anamuuzia mama ambaye amemshikia kichuji cha maziwa.

Hizi ni ndizi. Aina hizi za ndizi zinaonekana kuwa ni ndizi zinazomea na kuwa na kimo kirefu zaidi. Vilevile ndizi hizi zinaonekana kuwa zimenyauka matawi yake, kuonyesha kuwa huenda ikawa msimu wake wa kuzaa haujafika au ni jua iliyohadharisha afya ya matawi ya ndizi hizi.

Hili ni shamba au eneo la ufugaji , eneo hili kulingana na ukubwa wake, muundo wake na wingi wa ndama wanaopatikana katika eneo hili inadhihirisha wazi kuwa , mmiliki wa eneo hili ni mfugaji wa wanyama.

Huu ni usafirishaji wa bidhaa , usafirishaji huu unategemeka sana kwa kuwa unaeza kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa haraka ,katika usafirishaji huu tunaona kuwa mwana boda boda anasafirisha maziwa.

Huyu ni mkulima aliyesimama kando ya shamba. Vilevile nyuma ya mkulima kuna ndizi zilizo kwa wingi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zinatayarishwa kwa ajili ya kusafirishwa katika soko mbalimbali kwa minajili ya mauzo.

Hizi ni aina za matunda. Matunda haya yanaonekana kuwa katika hali ya kuiva. Matunda haya yako tayari kwa matumizi ya mwanadamu. Matunda haya yanajulikana kama ndizi.

Hawa ni wakulima. Wakulima hawa wanaonekana kuchoka kutokana na kazi ya uvunaji waliyofanya. Kazi ya uvunaji waliyofanya ni uvunaji wa ndizi, na wana ndizi au migomba kadhaa ya ndizi iliyovunwa tayari.

Hizi ni ndizi zilizoiva. Ndizi hizi zimewekelewa katika meza. Ndizi hizi ziko katika hali ya tayari kuweza kuliwa au kutumika kwa minajili ya afya.